Mhudumu wa kiafya anazungumza na mama, wote wameketi katika kiti. Mhudumu huyo wa kiafya ameshikilia kalamu, ameweka mkono wake juu ya meza. Meza hii ni ya mbao. Meza hii zimejaa karatasi. Kando yao ni mhudumu mwingine wa kiafya ambaye amesimama. Kando ya huyo mhudumu wa kiafya ambaye amesimama, ni binti ambaye ameketi chini katika kiti nyeupe.

Watu wengi wamesimama juu la jengo ambalo limeporomoka. Wengine wapo chini wakiangalia chini la jengo hili. Wengine pia wamesimama kando wakizungumza. Wote wamesimama katika vikundi. Kando yao ni ghorofa. Ghorofa mbili ambazo ni ndefu.

Mama ameketi chini ya hospitalini, katika mkono wake amemshikilia mtoto. Amemfungia mtoto wake kutumia shuka ya rangi nyeupe. Mama huyu yupo kando ya ukuta ukuta huu ni wa rangi wa samawati kuta hivi zipo na dirisha. Ambaye amesimama ni daktari, daktari huyu ameshikilia dawa mkononi. Ananyunyiza katika mdomo wa mtoto huyu.

Mtu huyu amesimama, mtu huyu ameshikilia kijiti. Amevalia jaketi ya rangi nyekundu. Anahama kwa kutumia dau, dau hii imebeba godoro, viti pamoja na begi zake. Maji pia yametapakaa kila mahali.

Watu hawa ni wa jinsi ya kikike. Watu hawa wako hospitalini. Mama ameketi ilihali daktari amesimama. Watu hawa wote wamevalia barakoa. Daktari anamudunga mama sindano katika bega lake. Mkono wake ameweka juu ya meza.

Wahudumu wa kiafya wamevalia barakoa na miwani. Mhudumu wa kiafya mmoja amevalia aproni ya rangi nyeupe. Wote wamevalia glavu ya rangi nyeupe. Wanamtazama mgonjwa aliyelalishwa katika kitanda. Wahudumu hawa wa kiafya wako katika matibabu.

Bango la kitambaa lina maandishi mekundu. Bango hili ni nyeupe. Mbele ya bango hili ni mzee. Mzee huyu amevalia kofia ya rangi nyekundu. Ameshikilia mti katika mkono wake au bakora. Kando ya bango hili ni miti ambazo ziko na matawi ya kijani kibichi.

Chumba hiki ni chumba ambacho kimejaa vifaa vya afya. Mhudumu huyu amevalia kepu ya upasuaji. Mhudumu huyu amevalia barakoa. Sare zake ni za rangi ya samawati. Kompyuta kipo juu, kiti kingine kipo wazi ambacho huwa kinakaliwa na mgonjwa.

Daktari anajaribu kushikilia chombo ambacho ni cha kijani kibichi. Daktari huyu ni wa jinsia ya kiume. Ameweza kuvalia aproni ya rangi nyeupe na pia yuko na shati ya rangi nyeusi. Humu ni hospitalini. Mashine zipo katika hospitali. Godoro pia zipo na kitambaa ambazo ni za rangi nyeupe.

Mkulima ana nyunyiza dawa katika shamba. Shamba hili lina mimea ya rangi ya kijani kibichi. Mkulima amevalia aproni ya rangi ya nyeupe. Yuatumia mtungi wa rangi ya kijani kibichi ambacho kinatumika kumwagilia dawa shamba hii.

Mzee ameinama amevalia aproni au shati ya rangi nyeupe na long'i ya rangi nyeusi. Katika meza yake ni sanduku. Sanduku hilo li wazi, anashikilia barua ambazo huenda anazieka katika sanduku hili. Kando yake ni kiti. Kiti kina kitambaa cha rangi nyeupe.

Mwanamke ameketi chini. Ameketi katika kiti cha rangi nyeusi. Amevalia kofia ya rangi nyeusi. Anaongeleshwa na muuguzaji. Muuguzaji huyu amevaa nguo ya rangi nyekundu anainua mkono wake ishara ya maongezi. Madawa mawili yapo juu ya meza. Moja ni ya boksi na nyingine ni ya chupa.

Lori limesimamishwa kando ya barabara. Muuzaji amevalia kanzu ya rangi nyeupe, ameweka mkono wake mbele ishara ya kueleza jambo fulani. Mnunuzi ameketi katika pikipiki, amevalia barakoa ya rangi ya samawati.

Mama amelala katika chombo ambacho ni kama kitanda. Kitanda hiki ni cha rangi ya samawati. Mhudumu wa kiafya amesimama, amevalia barakoa ya rangi nyeupe. Amevalia glavu ya rangi nyeupe. Yuatazama meno ya mama huyu. Eneo hili ni eneo la kuweza kutibu meno. Mhudumu huyu amevalia aproni. Aproni ya rangi nyeupe.

Ng'ombe anatibiwa na muhudumu wa kiafya wa kutibu ngombe. Ng'ombe amedhibitiwa kutumia chuma. Muhudumu wa kiafya wa kutibu ng'ombe amevalia sare ya rangi ya njano. Amevalia barakoa nyeusi. Mikononi mwake amevalia glavu ya rangi nyeusi. Mhudumu mwingine ameshika pembe ya ng'ombe huyu. Amevalia glavu ya rangi ya samawati.

Boksi moja limefunguliwa, dawa zake zinaonekana. Tembe hizo ni za rangi nyeupe. Boksi lingine limefungwa. Kando ya boksi hizi kuna chupa, chupa hili lipo na ufuniko. Chupa hili ni la dawa la Supamax. Chupa hili pia laonyesha dawa, dawa yake ni ya rangi au tembe za rangi nyekundu.

Mhudumu wa afya amevalia sare za upasuaji. Mkononi mwake amevalia glavu ya rangi nyeupe. Mhudumu huyu amevalia barakoa. Pia kichwa yake ipo na cap ya upasuaji. Kando yake ni meza. Meza hii ipo na chupa, chupa za maji na boksi za dawa. Ukuta upo na cheti. Chati hii ni ya rangi ya samawati.

Afisa wa polisi, yuanawa mkono. Yuanawa mkono katika mtungi ambao ni wa samawati uliojaa maji. Ndoo ya plastiki lipo chini ya mtungi huu. Kando ni geti . Geti la rangi ya kijani. Afisa wa polisi huyu amevalia barakoa na kofia.

Mhudumu wa kiafya amevalia kepu ya upasuaji, amevalia barakoa na aproni ya rangi nyeupe. Mkononi mwake ameshikilia boksi, amelifungua. Chupa za dawa ya rangi nyeusi zipo juu ya meza. Zipo na ufuniko wa rangi ya nyeupe.

Chupa la dawa. Chupa hili ni la rangi kijani kibichi. Chupa hili lina maandishi ya D3. D3 ni vitamini. Imeandikwa kwa rangi ya kijani kibichi. Maandishi ya Nature's Bounty yameandikwa kwa rangi nyeupe. Chupa hili limepigwa katika mazingira ya rangi ya nyeupe.

Ukuta ni mweupe. Dirisha limefunguliwa. Dirisha lina glasi. Mhudumu wa kiafya yuamsaidia mgonjwa kufanya zoezi. Mhudumu huyo wa kiafya ni wa jinsia ya kike. Mgonjwa ni wa jinsia ya kiume. Zulia liko katika sakafu.

Chupa hili ni chupa la dawa. Chupa hili lina tarehe. Chupa hili limeandikwa Ibuprofen kwa kutumia rangi nyeusi. Chupa hili ni nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi. Nyuma ya chupa hii ni chupa tatu ambazo ni nyeupe na hazionekani vizuri. Picha imepigwa katika mazingira ya rangi ya samawati.

Mkono umeweza kubeba madawa. Mbili ni za chupa moja ni wa karatasi. Chupa moja ni ya rangi nyeupe yenye kifuniko cha rangi nyeupe. Chupa ingine ni ya rangi nyeupe yenye kifuniko cha rangi nyekundu. Dawa ingine imeweza kuwekwa kwa karatasi. Karatasi hii ni nyeupe.

Ni msimu wa mafuriko. Watu wawili wenye jinsia ya kiume na kike wanapita ndani ya maji haya. Majumba haya pia yameingia ndani maji. Mazi hizi zimeweza kutoa vitu nje. Vitu vinaweza kuelea juu ya maji. Majumba haya pia ni majumba ya mabati. Yanaweza kuwekewa pia miti.

Jumba limeporomoka. Watu wameketi, wengine wamesimama. Watu watatu wamevalia aproni ya rangi ya samawati, watu wawili wameinama, mmoja amesimama. Watu wanatafuta vitu, vitu ambavyo vipo chini ya ardhi.

Bango limeandikwa daktari Muba, tiba ya magonjwa. Kando ya bango hili Kuna baiskeli, kando ya bango hili .Kuna matofali au mawe. Juu ya meza hii Kuna chupa, chupa hizi ni ndefu bdefu. Kuna chupa ambayo ni ya rangi ya nyeupe.

Daktari amesimama, ameshikilia kifaa mkononi. Kifaa hicho amevalia glavu. Daktari huyu amevalia nguo ya rangi ya samawati. Mgonjwa yupo katika kiti, amepanua meno yake. Yeye pia anaweza kutazama juu, huku amevalia shati ya samawati .Shati hii ipo na rangi nyeupe katika bega lake.

Ubao ni wa rangi mweusi. Wahudumu wa afya wanaeleza maelezo. Mhudumu wa afya mmoja amesimama, ameshikilia chombo au kifaa kufanya maelezo. Mwingine ameketi katika kiti. Wote wamevalia shati nyeupe ya kampuni au ya nembo ya dhana. Wameketi katika kiti ya rangi ya samawati.

Vyombo hivi ni vya hospitalini. Tatu kati ya vyombo hivi ni dawa. Dawa tatu za rangi nyekundu ambazo zina shepu ya moyo. Dawa nyingine imewekwa katika karatasi ni ya likwidi. Kipima joto kipo juu . Picha hii imepigwa katika eneo ya rangi nyekundu.

Daktari wa miti shamba yupo chumbani mwake. Chumbani humu kuna kiti. Kiti hii ni ya mbao. Daktari huyu ameinanama, ameshikilia mti. Mti huu ni wa dawa. Amevalia kofia ya rangi nyekundu iliyo na kamba ya rangi nyeupe. Ameweza kuweka chombo fulani katika shingo yake.

Mtu ameshikilia chupa. Chupa ambalo lina rangi nyeupe na karatasi. Karatasi lina maandishi ya rangi nyeusi na nyekundu. Kando ni kiti. Kiti cha rangi ya samawati. Mtu huyu amevalia leso. Ameketi kwa kiti. Zulia ni ya rangi ya samawati. Meza imeweza kutandikwa na kitambaa.

Chumba cha matibabu. Chumba hichi kuna viti. Viti viwili vya rangi ya njano na kimoja cha rangi nyeusi. Mtoto yupo katika kitanda. Kitanda hii kipo na shuka ya rangi nyeupe. Daktari anamtazama mtoto. Daktari huyu amevaa barakoa. Barakoa yake ni ya rangi nyeupe. Daktari huyu amevalia sare ya rangi ya samawati kando yake ni mama mwenye nguo ya rangi nyeusi.

Watu wameketi chini eneo ni hili ni eneo la kiafya mhudumu wa kiafya ameshikilia chombo. Chombo hicho anakielekeza katika sikio yuamtazama Binti huyu kwa makini. Binti huyu ameketi katika kiti cha rangi nyeupe amevalia jaketi ya rangi nyeusi.

Mhudumu huyu wa kiafya anamtolea mgonjwa meno, anamtazama kwa makini. Katika mkono wake amevalia glavu. Ameshikilia chuma mbili ambacho anakielekeza katika kinywa cha mama huyu. Mama huyu ameketi. Amevalia nguo ya rangi nyeusi. Mhudumu huyu yupo na aproni, aproni ya rangi nyeupe. Amevalia barakoa na miwani.

Magari yapo katika foleni , magari ya rangi nyeupe na, meusi na pia mengine nyekundu ,basi pia ziko katika foleni ,ni siku ya mafuriko ,gari lingine limeingia ndani mwa maji ,ghorofa ni rangi ya chungwa na lipo na ukuta wa rangi nyeupe.

Mtoto mchanga amewekwa juu ya kitanda. Wahudumu wa afya wamevalia nguo za upasuaji. Wahudumu hawa wamevalia barakoa. Mmoja amevalia miwani na mwingine hana miwani. Mmoja ameweka kalamu katika mfuko wake.

Kibuyu cha dawa, kibuyu hiki ni cha rangi nyeupe lina ufuniko wa rangi nyekundu, limewekwa mbele, nyuma yake ni ukuta. Limewekwa chini ya sakafu. Sakafu hii ni ya saruji. Chupa hili la dawa ni la epilepsy medicine ambalo limeandikwa kwa rangi ya samawati.

Boksi la dawa. Neno CBD limeandikwa kwa rangi nyeupe. CBD limeandikwa kwa rangi nyeusi ambalo lipo katikati penye mchoro wa rangi nyeupe. Pain Cream limeandikwa kwa rangi ya samawati. Boksi hili ni la dawa ambalo linashughulika na maumivu.

Wahudumu wawili wa jinsia ya kike wameegemea gari. Wahudumu hawa wamevaa shati ya rangi nyeupe. Sketi ya rangi nyeusi kwa mhudumu mmoja. Mhudumu mwingine amevalia long'i . Wamevalia glavu ya rangi nyeupe huku wakiinua mikono yao kuonyesha ishara. Wamevalia barakoa ya rangi nyeupe.

Mganga ameketi chumbani mwake. Ameweka mkono wake mbele. Vyombo vyake vya uganga amevitapakaa chini. Simu ya rangi nyeusi ipo chini. Kuna mikebe ya rangi nyeupe iliyo na vifuniko ya rangi nyekundu. Kuna pia chupa ambazo zipo wazi. Zimeekewa dawa ndani.

Mawingu ni ya samawati. Majumba ambayo yametengenezwa na miti, eneo limeweza kukauka. Mama ameketi katika kiti amebeba mtoto katika mkono wake. Mhudumu wa kiafya yuadunga sindano katika dawa. Dawa amelishikilia mkononi. Amevalia barakoa na miwani.

Wahudumu wa afya wawili wanamtazama mgonjwa, mgonjwa huyu amelala, yuatazamwa katika meno yake, wahudumu hawa wamevalia barakoa ya rangi ya samawati na aproni ya rangi nyeupe, wahudumu haya ni wa jinsia ya kike, mgonjwa huyu yuaelekezwa chombo katika kinywa chake.

Jumba hili lina ukuta wa mbao, juu ni paa ya mabati. Jumba hili limejaa chupa, chupa na mitungi za plastiki. Chupa hizi zipo na vifuniko, vifuniko vya rangi nyeupe na vingine ni vya rangi ya samawati. Kamba zimeweza kuning'inia, zimefungwa juu. Kando ni karatasi ya rangi ya njano.

Chumba cha upasuaji. Wahudumu hawa wa kiafya wamevalia sare za upasuaji. Sare hizi ni za rangi ya samawati. Wamevalia barakoa. Wanatazama runinga ya rangi ya nyeusi. Runinga yaeleza maelezo. Kila mtu amekodoa macho katika runinga hili kwa makini.

Chupa ya virutubisho d3. Chupa hivi vimepangwa katika laini. Chupa ni tatu. Moja ni ya rangi nyeupe iliyo na kifuniko ya rangi nyeupe. Maandishi ya pure yameandikwa kwa rangi nyeupe. Chupa nyingine lina ufuniko wa rangi nyeusi.

Mhudumu wa afya amevalia barakoa. Mhudumu huyu anadunga sindano katika bega la mama huyu. Mama huyu amevalia shati ya rangi ya kijani. Mama huyu ameketi katika kiti ya rangi nyeusi. Kando yao ni jokofu ya rangi nyeupe.

Mama anaosha mkono wake, anaosha mkono wake katika mfereji, maji yanateremka ndani mwa ndoo ya rangi nyeupe, mama huyu amevalia barakoa, kando yake ni mtoto. Mtoto huyu anamtazama akiosha mkono wake.

Tukio la mtu mmoja akiwa ameketi katika kiti. Mtu huyu anapokea matibabu, kutoka kwa daktari wa meno. Mtalamu mmoja amevalia nguo au sare za upasuaji, ya rangi ya samawati. Amevalia barakoa. Amevalia miwani. Ameinua mkono wa gumba juu. Mkono huo umevalia glavu ya rangi nyeupe.

Meza nyekundu imewekwewa chupa juu na vikombe. Kuna vijiko pia juu ya meza hili. Kando ya meza hii kuna stuli, stuli hii iko na kitambaa na juu yake pia ni vitabu. Kando ya stuli hii ni begi. Begi hili li wazi.

Vyumba hivi ni vyoo ,vyoo hivi vimejengwa katika shule ya sekondari watu wawili wanaweza kuzungumza, mmoja wao ameinua mkono mwingine ameweka mkono wake nyuma, vyoo hivi vipo na mahali vya kunawa au mifereji maandishi ya rangi nyekundu yameandikwa wash your hands here .

Chupa ya glesi . Chupa hii ni ya virutubisho ya D3. Lina ufuniko wa rangi nyeusi. Chupa hili lina maelezo. Lina maelezo ya namna ya kutumia dawa, lina tarehe ambayo dawa hii ilitengenezwa na tarehe ambayo inaonyesha nguvu ya dawa hii kuisha.

Watu hawa ni wa jinsia ya kikike moja wao amevalia barakoa ameweza kushikilia barakoa hiyo kutumia mkono wake. Mkono wake pia umeshikilia kalamu. Moja wao pia ni mama, mama huyu yupo na mtoto wake huenda amekuja kliniki ili kuweza kupata tiba.

Shamba limejaa wadudu. Watu wawili wapo katika shamba hili. Shamba hili lina mimea ya kijani kibichi. Mtu mmoja amevalia long'i ya rangi nyeusi na shati ya rangi ya samawati. Mwingine amevalia sweta. Watu hawa wameinua mikono kuonyesha ishara.

Chupa tatu ni nyeupe. Vipo na vifuniko vya rangi nyeupe. Chupa tano ni za glesi , ni za dawa ambayo ni ya yellow fever . Kando ya chupa moja ni sindano, sindano ambalo halijatumika.

Tenki ya rangi nyeusi limefunguliwa, kifuniko chake cha rangi nyeusi kimeshikiliwa. Mtu huyu amevaa glavu ya rangi nyekundu, watu hawa wawili wamevalia barakoa. Wamevalia aproni ya rangi ya njano, mtu mwingine ameshikilia mtungi wa rangi wa samawati.

Kuta ni ya rangi nyeupe na rangi ya samawati, rangi ya samawati ni ya chini, mhudumu wa afya ameshikilia dawa, dawa hii ni ya chupa, dawa hizi ni mbili, mkono huu uko na pete, amevalia pete ya chuma, ameshikilia sindano ambayo anaidunga katika chupa moja ya dawa.

Wanawake wa jamii ya Turkana, wamebeba vibuyu. Vibuyu vya rangi ya njano na vingine vya rangi nyeupe. Wametoka kuteka maji. Wamevalia vitu shingoni. Mikufu, wamevalia leso. Wanawake hawa ni weusi tititi.

Sakafu ni ya samawati. Dirisha lina pazia, pazia ya rangi ya samawati. Mhudumu wa afya na tabasamu ameweza kusonga rasta. Mhudumu huyu ameshikilia chombo, chombo cha rangi ya nyeusi.

Boksi mbili zimeweza kusimamishwa. Moja imeweza kuwekwa kama inataka kuanguka. Boksi hizi ni za dawa, dawa ya Zythromin mia mbili hamsini ambazo zimeandikwa kwa kutumia rangi ya chugwa. Tembe zingine zimewekwa chini. Tembe hizi ni sita. Tembe hizi zipo katika karatasi ni za rangi za chungwa.

Eneo hili ni ni eneo la kiafya. Mhudumu huyu wa afya ni wa jinsia yake kike. Ameshikilia chupa mkononi ambacho ni cha dawa. Ameweza kukiinamisha chupa hicho. Mkono wake mwingine umeshikilia sindano. Sindano hii anakidunga katika chupa hiki. Barakoa ambayo ameivalia ni ya rangi ya samawati. Mhudumu huyu amesonga nywele yake. Nyuma yake kuna watu, baadhi ya watu wamevalia barakoa.

Mtu huyu anatembea kwa barabara. Mtu huyu ameshikilia mtungi wa gesi. Gesi hii inatoa moshi. Moshi hii ni yangi nyeupe. Mtu huyu amevalia aproli na pia amevalia kiatu katika mguu kwake. Kando ya moshi hii kuna mabati. Mabati hii ni yangi nyeusi. Kando ya mabati hii kuna maua.

Baadhi ya watu wamevalia barakoa. Barakoa ambazo amevalia ni ya rangi ya samawati. Mwanaume mmoja anaweza kusaidiwa ili kuvalia barakoa. Katika mkono wake, amevalia glavu. Glavu hii ni ya rangi ya samawati. Kando yake ni mtu ambaye amevalia nguo ya rangi nyeusi ,pia amevalia miwani.

Chumba hiki kimejaa vifaa au vyombo ambavyo ni vya dawa. Chupa hii ipo na dawa. Dawa hiyo ni ya maji. Maji hiyo ni rangi ya hudhurungi. Kiti cha rangi nyekundu kipo katika chumba hiki. Leso pia ya rangi nyeupe kipo katika chumba hiki. vyombo vingine vimeweza kuwekwa katika beseni . Beseni ya rangi nyekundu.

Maji yamejaa katika barabara hii, ni mafuriko, maji haya yamebingirisha lori. Watu wanang'ang'ana kupita katikati haya maji haya. Wawili wamevalia sweta. Mmoja wao hajavaa sweta, hupo na vesti, mtu huyu wa vesti amevalia long'i rangi nyeupe, na ameweka begi katika mgongo wake.

Machupa haya ni meupe. Chupa hizi ni sita. Chupa hizi zipo na vifuniko. Vifuniko vyao ni vya rangi nyeupe. Zimeweza kuwekewa karatasi, onyesho la kwamba halijafunguliwa. Chupa hizi ni za kampuni au ni za hospitali au ya kliniki ya Zephania Life Herbal Clinic.

Mgonjwa amelala katika kiti . Mgonjwa huyu ni wa jinsia ya kike. Wahudumu wawili wanatazama meno yake. Wahudumu hawa wamevalia barakoa pia wako na miwani. Mhudumu mmoja amevalia sare ya samawati ,sare za upasuaji. Mhudumu mwingine amevalia sare ya rangi ya nyeupe. Wote wanamkagua mama huyu. Wamevalia glavu ya rangi ya nyeupe.

Ukuta wa jumba hili ni la mawe. Miti yamepandwa kando ya kuta hii ambazo ni za kijani kibichi. Wanawake watatu wameketi. Mbele yao ni uteo. Mwanamke mmoja yuazungumza na mwenzake. Akiweka mkono wake mbele. Amevalia kepu ya rangi nyeusi. Wanawake hawa wamejifunga shuka.

Watu wamesimama katika foleni, watu hao wanamsikiliza msichana. Msichana huyo ameshikilia bendera nyeupe. Iliyo na nembo au muhuri wa nchi ya Kenya. Msichana huyu yuatabasamu. Amevalia nguo ya rangi nyeusi. Watu wengine wameshikilia bendera pia. Watu wengine pia wapo na begi katika miguu yao.

Muuguzi huyu amevalia kepu. Kepu hii ni ya rangi ya nyeupe. Katika mkono wake ameshikilia sindano. Ameweza kuvalia aproni ya rangi ya manjano. Pia amevalia shati ya rangi ya samawati. Kando yake ni mama. Mama huyu ameshikilia mtoto. Amevalia nguo ya rangi ya nyekundu. Ameketi katika kitanda chake.

Chupa ya rangi ya nyeupe. Chupa hii ni dawa. Dawa ambalo ni virutubisho ya D3. Chupa hili matembe yamemwagwa nje ambazo ni virutubisho. Maeneo yamepigwa katika maeneo ya rangi ya nyeupe.

Machupa haya manne ni ya dawa. Machupa haya manne yamebeba madini ndani yake. Chupa mbili kati ya machupa haya manne, yana vifuniko ya rangi nyeupe. Chupa zilizosalia mbili zipo na vifuniko za rangi nyeusi.

Vyombo hivi ni vyombo vya dawa. Moja ni chupa nyingine ni sindano. Vyombo hivi vipo na nambari au tarehe ya kuweza kutengeneza dawa hizi au vyombo hivi na vipo na tarehe ya kuweza kuisha nguvu ya vyombo hivi au dawa hizi. Zimepigwa katika mazingira ya rangi nyeusi.

Jumba la afya limejaa boksi. Boksi hizi ni vyombo vya matibabu. Mhudumu wa kiafya amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Anatazama kwa kina chombo flani. Kijichupa hiki kina dawa. Boksi limefunguliwa. mkono wake umeshikilia boksi. Mhudumu huyo amevalia miwani na kuvalia aproni ya rangi nyeupe.

Mama na mtoto wananawa mkono. Mama ameshikilia kichupa. Anafinya chupa hili ambalo linatoa sabuni. Sabuni ni ya maji. Kando yao ni pipa, pipa mbili za rangi nyeusi. Pipa moja lina maandishi ya UNICEF ambalo limeandikwa kwa rangi ya samawati. Kando ni pipa ambalo lipo chini la rangi ya samawati. Watu hawa wamevalia barakoa.

Bakuli ya kuosha mkono ni ya rangi nyeupe lina mfereji. Mtu huyu amesimama kando ya bakuli hizi, ameweka mkono wake katika chombo. Chombo hicho kimebeba dawa. Mtu huyu amevalia aproni ya rangi ya kijani, amevalia kofia.

Wakazi wamepanga mitungi yao katika foleni. Ni siku ya ukame, hakuna maji. Mitungi haya ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna mitungi ya rangi nyeupe, rangi ya njano, rangi ya samawati, rangi ya kijani kibichi. Mama huyu amesimama. Mama huyu amevalia champali mguuni mwake.

Watu wamejipanga katika laini au foleni. Wamebeba bango, bango hili lina maandishi, Mtu mrefu amevalia kofia ya rangi nyeusi, anatabasamu. Mbele ya watu hawa ni boksi, watu hawa wako chini la paa, paa lao ni la mabati.

Maji yamefurika barabarani. Ni siku ya mafuriko. Tukutuku mbili zinapita katikati ya maji haya. Tukutuku hizi ni za rangi ya manjano. Tukutuku hizi pia zipo na nambari ya usajili. Tukutuku moja lipo na nambari ya usajili ya KTWC 849L.Pikipiki imebeba watu. Pikipiki hii inapita kando na tukutuku hizi.

Muhudumu wa afya amevalia barakoa, amevalia shati ya rangi ya nyeupe, yupo na kitabu katika meza na faili kando yake. Mbele yake ni mgonjwa, mgonjwa huyu ameketi katika kiti. Kiti ya rangi ya njano amevalia barakoa.

Chanjo linapewa mtoto. Mtoto huyu amebebwa na mama yake . Mama yake amevalia kofia ya rangi ya njano. Mhudumu wa kiafya amevalia kofia ya rangi nyeusi ,amevalia miwani . Kando yake ni afisa wa polisi ,kando yake ni mtu ambaye amevalia nguo au shati ya rangi ya njano.

Wakina mama wameketi katika kiti. Kiti cha mbao. Wamepanga foleni. Mhudumu wa kiafya amevalia sare ya rangi ya samawati. Mhudumu huyu wa kiafya ameshikilia sindano na dawa mkononi. Mama huyu ambaye ameketi chini ameshikilia mtoto wake. Huenda mtoto huyu hajihisi vizuri. Mhudumu huyu wa kiafya ataka kumtibu mtoto huyu.

Mhudumu wa afya ameketi chini katika kiti nyeusi. Mbele yake ni mgonjwa. Mgonjwa huyo ameketi katika kiti cha rangi ya samawati iliyo na nyuma ya rangi ya nyeupe. Kando yao ni mashine ya kompyuta yenye rangi ya samawati katika gilasi yake. Mashine hiyo ni ya nyeupe. Mhudumu huyu ameshikilia kalamu na kijikitabu.

Mfereji unamimina maji. Wanafunzi wawili wananawa mikono yao katika mifereji haya. Wamevalia sare zao, shati ya rangi ya njano. Mmoja yupo na begi katika mgongo wake. Wote wamevalia barakoa ya rangi ya samawati.

Ni eneo la matibabu. Mhudumu wa kiafya amevalia sare ya rangi ya nyeupe. Mhudumu huyo ni wa jinsia yake kike. Mbele yake ni mgonjwa ameketi katika kiti. Mhudumu huyu anamdunga mkono. Kando yao ni watu ambao wamesimama na pia kuna aliyeketi katika meza. Watu wanazungumza katika meza hiyo.

Hali ya anga ni ya jua. Ghorofa moja ni ndefu. Ghorofa hii ni ndefu kuliko ghorofa zingine. Maghorofa haya yanabomolewa kwa kutumia bulldozer. Maafisa wa polisi wamesimama kando. Maafisa hawa wamevalia sare. Wamevalia kofia ya rangi nyeusi. Uwanja huu ni uwanja wa kijani kibichi.

Bango la SIHA headache solutions SIHA headache solutions limeandikwa kwa rangi ya njano. Bango hili laonyesha mwanaume ,mwanaume hawa wameshikilia vichwa vyao .Bango hili laonyesha dawa ,dawa ambalo linatibu ugonjwa .Ugonjwa ambao ni wa kichwa nambari ya daktari lipo.

Chumba cha mitungi ya gesi. Mtungi wa gesi mrefu wa rangi ya nyeusi limeshikiliwa na mtu wa jinsia ya kiume. Amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Watu wawili wa jinsia ya kiume wameshikilia gesi wanaziingiza ndani ya jumba hili.

Vyombo viwili ni vya glesi. Vyombo hivi ni vya dawa. Moja ina kifuniko cha rangi ya samawati, kanda vyombo hivi vya glesi ni boksi, boksi ambalo la dawa linashughulikana na measles, maps, and rubella virus vaccine, ambazo zimeandikwa kwa rangi ya nyeusi.

Watu hawa wamevalia barakoa, daktari ameweza kushikilia sindano ili kuweza kumdunga mgonjwa huyu katika bega lake. Mgonjwa huyu ni wa jinsi ya kikike. Yeye pia amevalia miwani, anaangalia kando. Kando ya daktari huyu, kuna meza, meza hii ni ya rangi ya nyeupe. Juu ya meza hii kuna boksi, boksi hii imeandikwa neno 'Kemsa'.

Wanawake wapo katika mkutano. Wapo katika uwanja. Nyuma ya wanawake hawa, ni jengo ambalo lina ukuta, ukuta wa mawe. Mbele ya wanawake hawa, ni muuguzaji. Mhudumu huyu wa afya wazungumza nao. Ni wa jinsia ya kikike. Amevaa longi ya rangi nyeusi.

Watoto hawa watatu wapo katika bawa la maji. Anayeongoza, ni mtoto wa jinsia ya kikike na watoto wengine wawili wameshikilia vibuyu. Kibuyu kimoja kinaanguka. Kibuyu kingine kimeweza kusimama. Mtoto aliye nyuma yao yupo tu ameketi.

Jengo limeporomoka. Jengo hili limeanguka. Kando ya jengo hili ni ghorofa. Ghorofa hili ni la rangi ya njano. Jengo lingine lina manguo nje. Watu wawili wanapanda juu ya jengo hili. Wengine wamesimama kando. Mmoja wao ananyosha mkono. Mawingu ni meupe.

Hali ya anga ni hali ya jua. Mawingu yapo safi. Mlango mbili za rangi za samawati. Ukuta wa jumba hili ni wa mawe. Kando ya ukuta hii kuna tanki. Tanki hii ni ya rangi ya nyeusi. Eneo hili ni la kuteka maji. Kando ya jumba hili ni shamba. Shamba hili ni la rangi ya kijani kibichi. Miti pia yamepandwa katika shamba hii.

Wahudumu wa kiafya wamevalia barakoa na aproni ya rangi nyeupe. Mgonjwa mmoja anatolewa meno. Mhudumu huyo amevalia glavu ya rangi nyeupe. Mgonjwa huyo amevalia nguo ya rangi nyeupe. Kando yake ni mhudumu mwingine amesimama. Viti ambavyo watu hawa wamekalia ni viti vya mbao.

Chupa ni la dawa. Chupa lina tibu jinsia ya kiume. Chupa lina rangi ya nyeusi. Ufuniko wake ni wa kijani kibichi. Dawa hii au wauguzaji hawa wanapatikana katika mji wa tanga. Bango laonyesha nambari ya mawasiliano.

Chupa hiki ni cha rangi nyeupe, lipo na ufuniko wa rangi nyeupe. Maelezo ni ya miti shamba. Miti hii ya shamba ni mwarubaine ambalo linajulikana kama neem au mkilifi. Ni mti umechorwa katika picha hii kueleza maelezo ya miti hii halisia.

Mhudumu wa afya ameshikilia dawa, chupa ya dawa. Anadunga sindano katika chupa hili huku akivuruta. Mhudumu huyu wa afya amevalia miwani na barakoa ya rangi ya samawati. Kando yake ni watu ambao wamesimama. Mtu mmoja amevalia barakoa ya rangi nyeusi na shati nyeupe.

Bango ni la WaterSteps . WaterSteps ni kampuni ambalo nashughulika na maji. Au shirika ambalo nashughulika na maji. Mwanaume huyu amenua mkono. Mkono wake upo juu ya hewa. Mkono huo umevalia saa. Amevalia shati ya rangi ya samawati. Mkono wake mwingine umeshikilia slabu. Nyuma ya slabu hii ni tenki. Tenki ya rangi nyeusi.

Mtu mmoja yupo katika ngambo nyingine, watu wengine wako katika ngambo nyingine. Mtu mmoja amebeba mwenzake katika mgongo. Yuapita maji. Maji yamefurika. Kando ya mto huu ni mimea au ni majani ya rangi ya kijani.

Mkulima ananyunyiza dawa katika shamba, shamba hili ni la rangi ya kijani kibichi, dawa hii inamiminwa kutumia mashine, mkulima huyu amevalia barakoa, shati nyeupe, belt ya rangi nyeusi na long'i , mkulima huyu pia yupo na kepu.

Msichana huyu ameketi kitini yupo na maumivu. Amevalia nguo ya rangi nyeupe iliyo na madoa ya rangi nyeusi. Mama huyu amevalia barakoa, barakoa hii ni ya rangi nyeupe. Amevalia glavu nyeupe mkononi, anainama huku akitazama mguu wa binti wake.

Jumba limeporomoka. Jumba limeporomoka na kuanguka. Kando ya jumba hili ni ghorofa, ghorofa refu. Ukuta wake ni wa mawe. Mbele ya jumba hili ni mtoto. Mtoto ameinua mkono wake. Amevalia shati ya rangi ya samawati.

Chumba cha upasuaji. Wauguzi wa kiafya wamevalia nguo za upasuaji, wamevalia barakoa midomoni mwao. Mgonjwa yupo katika kitanda, waweza kuangalia kwa makini. Wahudumu hawa wamevalia glavu, glavu ya rangi nyeupe.

Chupa hii ni chupa ya dawa. Chupa hii imeandikwa cram berry pills for UTI. Maandishi haya yameandikwa kwa rangi ya nyeusi. Chupa hii lina tarehe 15th July. Chupa hii linatumika ili kuweza kukinga ugonjwa UTI ambao ni wa jinsia ya kike.

Chupa hiki ni chupa cha dawa. Chupa hii ni cha dawa cha madini cha maandishi ya iron au vyuma. Lime andikwa kwa rangi ya nyekundu. Maandishi kama vile nature made yameandikwa katika rangi nyeupe. Chupa hiki kina ufuniko. Ufuniko wake ni wa rangi ya njano.

Mhudumu wa afya jinsi ya kike ameshikilia sindano. Anadunga sindano katika bega la bwana huyu. Mtu huyu ameketi katika kiti ya rangi nyekundu, amevalia nguo ya rangi ya samawati na shuka katika shingo lake ya rangi nyekundu. Wote wamevalia barakoa.

Watu hawa wamevalia barakoa, baadhi ya watu wameketi katika kiti, baadhi ya watu wamechuchumaa, kuna watu wengine ambao wameinua mkono yao juu, watu wengine niwa jinsia kiume, na wengine wajisia yake kike, wanaume mmoja amevalia shati nyeupe, mwanaume wengine amevalia shati ya rangi ya manjano.

Mhudumu wa afya ameinama. Ameshikilia mkono wake katika bega. Bega la mama huyu ambaye ametoka kudunga sindano. Amelishikilia na pamba. Mhudumu huyu na mama huyu wamevalia barakoa. Mama huyu ameketi katika kiti. Yuatazama kando.

Wahudumu wa afya wamesimama. Wahudumu hawa wa afya wamevalia kofia ya rangi ya samawati. Shati zao pia ni za rangi ya samawati. Baadhi ya wanahudumu hawa wapo na glavu mikononi mwao. Wameshikilia chombo, chombo hiki ni cha rangi cha nyeupe. Viti vya rangi nyeupe vipo katika uwanja huu. Kando yao ni majumba.

Jumba la kiafya ya macho. Muhudumu wa kiafya anatazama jicho la mgonjwa kutumia microscopu. Microscopu hii ni ya rangi ya nyeupe. Microscopu imewekwa juu ya meza ya rangi ya samawati. Muhudumu huyu wa kiafya amevalia barakoa ya rangi ya samawati, amevalia shati nyeupe.

Mhudumu wa afya ameshikilia chombo. Chombo hiki ni cha dawa . Chupa cha dawa na sindano. Amevalia glavu mkononi ya rangi ya kijani. Juu ya meza ni karatasi nyeupe iliyo na maandishi meusi.

Mgonjwa amelala katika kitanda. Kitanda hiki ni cha rangi nyekundu. Mgonjwa huyu amevalia barakoa. Ameweka mkono wake katika kifua. Mhudumu wa afya ameshikilia goti lake huku akilitengeneza liweze kunyooka. Mhudumu huyu amevalia aproni ya rangi nyeupe.

Mwanaume ameketi katika kiti. Mwanaume huyo amekuja katika hema ambalo lina wahudumu wa afya. Mhudumu wa afya mmoja na jinsia ya kike amevalia glavu ya rangi nyeupe katika mkono wake. Amevalia shati ya rangi ya samawati, amesonga nywele yake. Amevalia rinda la rangi nyeusi. Mwanaume huyu mwenye ni mhudumu amevalia shati ya rangi ya samawati na long'i ya rangi nyeusi.

Boksi hizi ni boksi za dawa. Boksi hizi zipo saba mbili zimewekwa mbele, tatu katikati na mbili nyuma. Boksi hizi ni za dawa ambazo zinatibu viungo mbalimbali vya mwili. Viungo kama vile magoti, mkono, mapafu na maini.

Chupa nne zipo sakafuni, chupa hizi ni za dawa. Chupa moja imeweza kubeba dawa ya rangi ya samawati, sakafu ni nyeupe. Mtu ameshikilia chupa moja ya rangi ya nyeupe, amevalia aproni ya rangi nyeupe na barakoa katika pua lake, kando yake ni boksi ambazo zimepangwa.

Chupa ipo na maji. Kando ya chupa hii kuna mayai. Mayai hizi ni mbili. Zipo katika mchanga. Kuna nazi. Nazi ipo katika mchanga. Shuka moja ni la rangi nyeusi. Shuka nyingine ni ya rangi nyekundu.

Ghorofa limeporomoka, watu wameshikilia simu katika mkono wao wanachukua video. Watu wengine wanashangazwa na kuweza kusimama kando, katika ghorofa moja kuna nguo, nguo hizo zimeanikwa nje.

Muhudumu huyu ni wa jinsia ya kikike, muhudumu huyu wa afya ameweza kuvalia barakoa, barakoa hili ni ya rangi ya samawati, ameweza pia kusonga nywele yake, amesonga nywele yake kutumia rangi nyeusi, kwa umakini anaweza kuingiza dawa, katika sindano yake.

Uwanja huu umejaa mandege. Mandenge hawa wanaweza kupeperuka. Wanapeperuka juu na chini. Kijana huyu ameweza kubeba mkono wake juu. Anaonekana akiwa anakimbia anaelekea mbele ya msitu. Msitu huu pia uko na miti na umeweza kuchakaa.

Lori imeweza kuangushwa au imeweza kubingiria kutokana na mafuriko, watu wanang'ang'ana kupita katikati ya maji hayo. Kijana mmoja ameweza kuvalia long'i nyeupe na bagi nyeusi mgongoni, kijana mwingine ameweza kuvalia kofia na pia jaketi nyeusi. Wanaweza kutembea kando ya barabara ili kuweza kupita katikati ya maji hayo.

Chupa hii ni chupa ya dawa, ndani mwa chupa hili kuna tembe, isitoshe pia chupa hili limeweza kuzungushwa na karatasi yenye rangi nyeusi, kifuniko cha chupa hii ni ya rangi nyeupe, karatasi hilo lina maandishi yafuatayo, sol-D, vitamin D3 elfu kumi 1U na pia kuna kivuli cha chupa hii upande wake.

Daktari ameweza kuvalia barakoa ilhali mgonjwa hajavalia barakoa. Barakoa yao zote mbili ni za rangi ya samawati. Mgonjwa amechukuwa mkono wake na kuweka katikati ya roho yake ambacho iko kwa kifua. Mkono wake huo upo na saa. Daktari ameweza kuvalia glavu yenye rangi nyeupe.

Wanawake wawili wanatembea, mwanamke mmoja ameshikilia kipaza sauti, kipaza sauti hichi ni kutumika ili kuweza kuhamasisha wanakijiji. Mwanamke huyu pia ameweza kuvalia barakoa, kando ya mwanamke huyu kuna mwanamke mwingine, mwanamke huyu amevalia nguo ya kitenge, nguo hii ameweza kuwekea leso katika mabega yake.

Madaktari hawa wawili wameweza kuvalia barakoa. Daktari mmoja na wa jinsia ya kike mwingine wa jinsia ya kiume. Aliye jinsia wa kike ameweza kushikilia kile chombo fulani ambalo limeweza kutumika kuingiza katika mdomo wa mgonjwa huyo. Kuna daktari mmoja ambaye ameweza kuvalia glavu yenye rangi ya samawati.

Daktari ameweza kuvalia barakoa nyeupe na yupo pia na miwani machoni mwake. Mama ameweza kumshikilia mtoto wake akitabasamu na pia daktari huyu ameweza kushikilia kitu fulani au tuseme ni doli fulani yenye rangi nyekundu, huku akiweza kumtazama mtoto huyu kwa makini. Mama pia anaweza kutabasamu kwa upande wa pili. Mtoto huyu anamwangalia daktari kwa kina.

Mizoga ya wanyama imeweza kutapakaa ardhini. Miti haina ata majani yameweza kukauka. Ardhi pia ni kavu. Mwanamke ameweza kusimama katikati ya mizoga hii. Amevalia nguo yenye urefu wake. Nguo hili ni nyeusi na ingine ndani yake. Ameweza kunyoosha au kuinua rinda lake.

Mama amemleta mtoto wake hospitalini. Mama amemshikilia mtoto wake. Daktari amevalia aproni ya rangi nyeupe na long'i ya rangi nyeusi. Anaweza kuchukua dawa na kuweza kunyunyuzia mdomoni mwa mtoto. Mama anaweza kuangalia mtoto wake kwa makini. Mama huyu pia ameweza kuvalia shanga shingoni mwake.

Watu wameweza kusimama katikati ya barabara. Kuna mtu mmoja mrefu ambaye amevalia kepu. Wanawake watatu mbele ya camera wameweza kushikilia simu. Mwanaume mmoja ambaye yupo kando yao, pia ameshikilia simu. Nyuma ya watu hawa kuna jengo fulani la ghorofa.

Watu hawa ni wa jinsia ya kiume. Mtu mmoja ameweza kuketi kitini. Daktari amevalia barakoa ya rangi ya samawati na nguo ya samawati. Mkononi mwake ako na glavu ya rangi nyeupe. Ameweza kupanua mdomo wa kijana huyu.

Nesi amesimama ilhali mama ameketi chini. Mama huyu ameketi chini akiwa amebeba mtoto wake. Nesi huyu anaweza kumnyunyuzia mtoto huyu dawa. Nesi huyu ameweza kusonga nywele. Isitoshe pia amevalia nguo na sare ya nyeupe.

Chupa hiki cha dawa lipo na kifuniko ya rangi ya samawati, mgongoni mwa chupa hii kuna maandishi yafuatayo MMR vax pro na pia powder for suspension for injection in prefill syringe , na pia kuna maandishi kama IMOSCU, pia katikati ya chupa hili kuna mistari yenye rangi ya samawati.

Ubao umeweza kutumika kuweka vyombo kama ifuatavyo; chombo cha kwanza, kuna glasi ambayo ni ya bakuli. Ndani mwa bakuli hili kuna majani. Juu ya ubao huu pia kuna majani. Kando ya jani hili, kuna vichupa ambavyo ni vya glasi ambavyo vimeweza kutumika kuweka kitu flani. Kando yake, kuna maandishi ya Maasai Herbal.

Mtungi mmoja umeweza kusimama, mtungi mwingine umeweza kuanguka. Watoto wawili wameweza kushikilia mtungi ambao unaanguka. Msichana amevalia long'i ya rangi ya samawati, shati ya samawati iliyo na mstari wa manjano. Ameweza kubeba mkono wake. Kijana yuko katika nyuma ya msichana huyu.

Madaktari wawili, wa jinsia ya kiume, wameweza kuvalia barakoa. Daktari mmoja yupo na glavu nyeupe mkononi mwake anaonekana kunyosha mkono wake ili kuweza kubonyeza katika mashini . Msichana ameweza kulala katika machela yake au godoro huku akiweza kutibiwa na daktari mmoja.

Watu hawa ni wa jinsia ya kike. Watu hawa wawili wameweza kusonga nywele zao. Daktari ameweza kuvalia barakoa. Barakoa yake ni ya rangi nyeupe. Daktari huyu pia ameshikilia chombo fulani ambacho kinaweza kutoa rangi ya samawati. Chombo hicho kinaelekezwa katika meno ya mtu huyu. Binti huyu pia ambaye ameweza kuangaliwa meno ameketi au kulala.

Wadudu wengi wanaweza kupaa angani. Wadudu hawa ni nzige. Wadudu hawa pia wanaweza kupanda na kushuka. Miale ya jua yanaweza kuangaza. Miti pia zinaweza kupeperushwa na upepo.

Mtu huyu amevalia barakoa, barakoa yake ni ya rangi nyeupe, ameweza kuvalia shati yenye rangi ya samawati, pia ameweza kuvalia aproli, aproli yake ina rangi nyeupe, anatazama kitu kwa makini. Mbele yake ni glesi, gelsi yake inaonyesha kivuli chake mwenye.

Kifuniko chupa hii pana karatasi lenye muhuri au maandishi yanayoandikwa security seal . Kati kati ya chupa hii kuna pia karatasi yenye kijani kibichi yenye maandishi yafuatayo 100% natural HJN na pia maandishi ambayo yameandikwa sperm . Chupa hii imeweza kupigwa wakati wa usiku kwa sababu tunaweza kuona kivuli ya chupa hili.

Mtoto mmoja ni mkubwa na mtoto mwingine ni mdogo, mtoto huyu mkubwa anaweza kufungulia mfereji ya maji na maji haya yanaweza kutiririka. Wote watoto hawa wawili wanaweza kuosha mikono yao. Chombo ambacho kinatumika kuhifadhi maji ni chombo chekundu.

Mama huyu ameweza kulala katika mkeka. Amelala kwa mkeka akiwa amefungua shati lake. Mkunga fulani ameweza kushika tumbo lake. Huenda tumbo lake lipo na makosa. Mkunga huyu pia amevalia nguo yenye rangi nyeusi.

Watu hawa wana jinsia ya kiume. Kijana huyu ameweza kuketi chini. Mwanaume huyu mwingine ameweza kuvalia sare ya rangi ya samawati ambayo huenda akawa ni daktari. Kijana huyu ameweza kuweka mkono wake katika mashine na kutazama juu. Nyuma daktari wawili kuna kiti cheupe.

Watu hawa wawili ni wenye jinsia tofauti. Kuna mume na mwanamke. Mwanamume huyu ameweza kuvalia shati na pia katika mkono wake ameweza kushikilia chombo fulani cheupe. Mwanamke huyu pia ameweza kusonga nywele na pia amevalia koti nyeusi na blausi nyekundu. Mwanamume huyu ni kama anatoa kitu fulani katika sikio la mwanamke huyu.